Mwanamke aliyevaa kitamba chenye rangi ya samawati na mistari mekundu ambaye anatembea na miguu mitupu amebeba jembe kwenye bega lake. Anaingia ndani ya nyumba iliyotengenezwa kwa udongo yenye paa ya nyasi.

Majani yameenea ufukoni mwa bahari ambapo kuna watu wawili. Karibu na ufukwe huu, kuna mwavuli uliokitwa na viti vya kujilaza ambavyo nyuma yao kuna miti ya kila aina ikiwemo minazi.

Mtaalamu wa afya aliyevaa miwani shati lenye rangi nyeupe, saa na glovu mikononi anachukua alama za vidole za mwanaume mmoja aliyevaa sweta. Mbele yake kuna meza iliyobeba makaratasi na kopo fulani iliyobeba mafaili yenye rangi za uthurungi.

Mwanamke aliyepakwa hina nyeusi mikononi na kuiweka juu mezani ana kucha ndefu zenye rangi tofauti. Kucha za mkono wake wa kulia zimepakwa rangi nyekundu huku za mkono wake wa kushoto zimepakwa rangi ya hudhurungi.

Rais wa jamhuri ya Kenya William Samoei Rutto, amesimama jukwani na kando yake kuna mkewe. Anahapa kuhudumia wananchi wa Kenya huku akiwa ameshikilia bibilia nyeusi kwenye mkono wake wa kulia na kuwekelewa mkono wake wa kushoto kwenye kitabu chenye rangi ya kijani.

Majengo ya miavuli yenye paa za nyasi yaliyojengwa ufukoni mwa bahari yana viti chini yao. Viti hivi ni vya rangi ya samawati na nyekundu na kuna miti ya minazi yaliyopandwa nyuma yao.

Majengo ya kupumzikia yenye paa za nyasi yaliyojengwa ufukoni mwa bahari yamezingirwa na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi. Juu angani mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Mashabiki wa mchezo wa mpira wa kandanda wanashangilia matimu zao, huku wakiwa wameinua mikono yao juu. Wengi wao wamevaa fulana zenye rangi nyekundu na kubeba bendera ya taifa ya Kenya.

Wanawake watano waliovaa hijabu wanatabasamu huku wakiwa wamesimama mbele ya bango lenye rangi nyeupe. Bango hili lina michoro ya wanawake watatu waliovaa hijabu na chini yao kuna maandishi yanayosema, "Hijabee Nation".

Mawimbi ya bahari yanachapa ufukwe ambao kuna watu huko. Mashua moja iko kwenye bahari na miale hafifu ya jua yanaonekana kuashiria kuwa jua imeanza kuzama.

Feri yenye rangi ya samawati imefika kwenye ukingo wa bahari na abiria wengi wameanza kuipanda. Juu angani jua imeanza kuzama kuashiria kuwa masaa ni za jioni, na kwenye ng'ambo Ile ingine kuna vyumba virefu vya ghorofa.

Feri tatu mbili zao zikiwa zenye rangi ya samawati zinakaribia kufika ukingoni mwa bahari, feri hizi zimebeba abiria na mizigo ya aina tofauti ikiwemo magari na ju angani mawingu yamefunika miale ya jua.

Wafuasi wa dini ya Kikristo waliohudhuria ibada wamesimama huku wengine wakiwa wameketi. Mbele yao kuna mhubiri pamoja na watu wengine waliosimama kwenye jukwaa, na juu yao kuna bango lenye maandishi Karibu Mavuno Church Mombasa .

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanatabasamu huku wakipigwa picha na wamevaa jezi nyeusi zilizoandikwa na kupachikwa bendera ya Kenya. Wachezaji hawa ni wanawake na kuna mmoja alishikilia mipira miwili mapikani.

Basi lenye rangi ya kijani na maandishi meupe yanayosema cool juu yake limeegeshwa kando ya nyumba refu ya ghorofa yenye kuta za rangi nyeupe. Chini ya jengo hili kuna magurudumu mawili na juu angani mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Mwanaume aliyevaa fulana nyekundu anatazama picha ya dunia iliyochorwa kwenye pango ambalo liko mbele yake. Kando ya bango hili kuna wasichana waliovaa nguo za kitamaduni ambao wanasakata densi karibu na gari nyeusi.

Jengo kubwa lenye maandishi yanayosema Lamu Museum kuashiria kua ni makumbusho ina lango lenye rangi nyeusi. Watu wanaondoka nje la jengo hili na miongoni mwao ni kijana aliyevaa fulana nyeupe na kubeba mkoba begani. Mbele yake kuna mwanaume aliyevaa shati buluu na kaptura nyeupe.

Jengo pana lenye kuta za rangi nyeupe ambalo limewekewa meza na viti vya mbao, mbele ya lake limezungukwa na ardhi laini iliyopandiwa nyasi. Mazingira haya yana miavuli mingi inayoonekana kuashiria kwamba miti kadhaa imepandwa sehemu hii.

Mawimbi ya bahari yanayachapa ufuko wake ambako kuna mtu mmoja anayetembea. Kando ya ufukwe huu kuna miavuli yenye paa za nyasi ambayo nyuma yao kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Ufukwe wa bahari ambao una takataka zilizosombwa na mawimbi ya bahari una watu wawili. Kando ya ufukwe huu kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi na kwenye bahari kuna mashua matatu.

Mashua nyeupe yenye maandishi ya rangi ya samawati yanayosema "Tropical Water Sports" imeegeshwa karibu na ukingo wa bahari. Kuna mtu anayeonekana akitoa kitu ndani yake na mbele yake kuna boti lingine.

Wachezaji wa mpira wa kikapu waliovaa jezi zenye rangi ya samawati wanasherehekea ushindi wao huku wakiwa wameinua kikombe walichojishindia. Mashabiki wengine wamejiunga na wao ili kueneza furaha ya ushindi wao.

Mashabiki wa chama cha siasa ya ODM wanakimbia kwenye barabara huku wakisherehekea. Mwanaume mmoja aliyevaa fulana yenye rangi ya samakilia bango lenye mchoro wa Raila na maandishi yanayosema Raila, Kalonzo, mabadiliko ni sasa mwaka wa 2017.

Lori la kusafirishia mizigo lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando la lori nyingine lenye rangi sawia na nyuma yake kuna nyumba refu ya ghorofa yenye kuta zenye rangi nyeupe.

Sehemu ya mapumziko iliyozingirwa na ua wenye mbao za rangi nyeupe imefunganishiwa miavuli hewani na kuwekewa viti vyeusi na meza. Mahali hapa pia pana minazi na nje yake kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi mengine.

Mwanamke aliyevaa buibui lenye rangi nyeusi anatoa hotuba, huku akiwa amesimama kwenye jukwaa lililowekewa bendera ya taifa ya Kenya kando yake. Nyuma ya harim huyu kuna ngao na vazi jekundu la kitamaduni, ambalo liko karibu na pango jeupe lenye maandishi fulani.

Raisi wa jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto anatembea kando ya jaji mkuu wa taifa huku mwanaume fulani aliyevaa sare za police na kubeba fimbo mkononi anawatazama, nyuma yao kuna watu wanaowafuata.

Mashua moja iko kwenye bahari ambayo imetulia na inayo mawimbi mepesi. Ufukoni mwake ni patupu na mawingu yameanza kutanda juu angani kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi karibuni.

Ndege nyeupe yenye madoadoa mekundu mkiani imetuwa kwenye uwanja wake na abiria walioshuka wanaelekea sehemu sawia. Juu angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Ndege nyeupe yenye maandishi fulani na iliyopakwa rangi ya samawati mkiani na mabawani yake imefunguliwa mlango wa gurudumu la mbele. Aeroplane hii imesimama kando ya miti kadhaa na juu angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi karibuni.

Wafuasi wa dini la Kiislamu ambao wengi wao wamevaa kanzu na vilemba kichwani wamepiga magoti ndani ya msikiti ambayo una kuta zenye rangi nyeupe mbele yao, kuna mtu aliyepiga magoti ndani ya sehemu wenye ukuta wenye rangi ya udhurungi kuliekewa taa juu yake.

Mlango wenye rangi nyeupe uliofunguliwa una rafu mbili zilizoekewa maua. Kando wake kuna chumba chenye mlango uliofungwa na kuwekewa bango lilioandikwa "Exit". Vinginevyo, lango hili lina mchoro wa mtu aliyepiga magoti na kuvaa kilemba na maandishi mengine yanayosema "Male Muslim Prayer Room".

Jengo lenye paa ya nyasi lililojengwa karibu na ufuko wa bahari limezingirwa na misitu na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi. Juu angani mawingu yameanza kutanda kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi karibuni.

Feri tatu zinavukisha abiria kutoka ng'ambo moja hadi nyingine, na vyumba virefu vya ghorofa zinaonekana kwa umbali. Nyuma yao kuna mashua moja na juu angani mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Mawimbi ya bahari yanayachapa ufuko ambao una sehemu uliowekwa neti ya football iliyokuwa karibu na miti ya aina tofauti, ikiwemo minazi. Kwenye ufukwe huu pia kuna watu wanaotembea.

Msikiti wenye kuta za rangi nyeupe uliozingirwa na ua wa mawe una miti ya aina tofauti ikiwemo minazi, iliyomea nje ya ua huu. Juu angani mawingu yameanza kutanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha.

Kanisa linaloitwa Presbyterian church of east Africa lililowekewa msalaba wa Yesu juu yake lina geti lililofungwa lenye rangi ya samawati na misalaba miwili. Kanisa hili limezingirwa na ua wenye rangi nyeupe na juu angani mawingu yameanza kutanda.

Ndege yenye rangi nyeupe ambayo mkiani pamepakwa rangi ya samawati, iko kwenye uwanja wake. Abiria wanakaribia aeroplane hii na kando ya mlango yake kuna watu waliovaa vizibao vya rangi ya kijani. Mahali hapa pana lori na juu angani mawingu yametanda.

Mawimbi ya bahari yanayachapa ufukwe ambao una takataka nyingi na mtu mmoja aliyesimama ambaye amevaa fulana yenye rangi ya samawati. Kando ya ufukwe hu kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Kanisa ambalo limewekewa msalaba wa Yesu kwenye paa lake limezingirwa na ukuta wenye rangi nyeupe. Kando yake kuna jengo lenye muundo mviringo na nje la kanisa hili kuna barabara inayotumika na magari.

Ndege nyeupe yenye maandishi fulani na mkia mwekundu iko kwenye uwanja wake ambao imejengwa kwa mawe, kando ya uwanja hu kuna ardhi iliyopandishiwa nyasi na mahali hapa pamezingirwa na miti ya aina na urefu tofauti.

Wanaume wengi wanasherehekea huku wakiwa wameinua mkono yao juu, wengine wao wameshikilia bendera ya Kenya na wengine wamebeba maua, nyuma yao kuna bango ambalo lina mchoro wa mchezaji wa raga aliyeshikilia mpira.

Nyumba yenye kuta za rangi nyeupe na paa ya nyasi imezungukwa na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi. Sehemu hii kuna nyasi zilizomea ardhini na kando ya nyumba hii kuna jengo yenye muundo sawia nayo.

Miti ya aina tofauti ikiwemo minazi iliyomea karibu na ufukwe wa bahari, imezingirwa na ua wenye mbao wa rangi nyeupe. Juu angani, mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Watu waliovaa nguo za kitamaduni wanapiga vigoma huku wakiwa kwenye foleni moja, mbele yao kuna waja wawili wanaosakata densi mmoja wao akiwa ni mwanaume aliyevaa kofia na fulana nyeusi. Mahali hapa pamezingirwa na msitu na miti ya aina tofauti.

Mtaalamu wa kike aliyevaa sare za kazi amesimama huku akizungumza na kundi la watu waliobeba wataalamu wengine waliovaa shati nyeupe na suruali nyeusi na mwanaume mmoja aliyevaa miwani na suti nyeusi.

Mwanachama wa chama cha ODM wamekusanyika pamoja ili kutoa taarifa maalum kwa wananchi. Wengi wao wamevaa kofia zenye rangi ya manjano na mmoja amevaa kilemba kichwani. Mwanachama mmoja aliyevaa suti nyeusi anapokosa kofia kichwani anazungumza.

Mashua nne zilizopakwa rangi za bendera ya Kenya ziko kwenye bahari ambayo ina ufukwe uliojengewa nyumba kadhaa zenye kuta za rangi nyeupe. Vyumba hivi vimezingirwa na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyeupe anazungumza jukwaani kwa kutumia kinasa sauti huku akiwa ameshikilia kitu mkononi na kuiinua juu. Kando yake kuna mwanamke anayemtazama aliyevaa rinda lenye rangi tofauti na mbele yake kuna watu wengi walioketi kwenye viti vya rangi nyeupe vya plastiki.

Feri yenye rangi ya samawati iliyobeba abiria, inawasafirisha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Nyuma yake kuna misitu na miti ya aina tofauti na juu angani mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Mfuasi wa dini la Kiislamu aliyevaa kanzu nyeupe na kilemba kichwani amesimama mbele ya geti la msikiti yenye kuta za rangi nyeupe unaoitwa MASJIDUL KHAIRAT.

Mashua moja iko kwenye bahari na kuna watu wawili wanaotembea ufukoni ambapo pana jengo lililojengwa kando ya miti kadhaa. Kwenye ufukwe huu pia kuna gurudumu na majani yalioenea.

Ndege yenye rangi nyeupe na madoadoa mekundu mkiani iko kwenye wake. Mbele yake kuna magari mawili na kando ya aeropleni hii kuna mtu aliyevaa kizibao yenye rangi ya kijani na sehemu hii imezingirwa na misitu na miti ya aina tofauti.

Takataka nyingi zilizosombwa na mawimbi ya bahari, zimejaa ufukoni. Kwenye ufukwe huu, pia kuna jengo lililozingirwa na miti ya aina tofauti, ikiwemo minazi. Juu angani mawingu yametanda.

Watu wengi wa jinsia wa kike na kiume wanaogelea baharini ambamo kuna mashua manne. Mawimbi ya bahari yanayachapa, ufukwe ambao uko na takataka yaliyosombwa na mawimbi hayo.

Takataka zilizoletwa na mawimbi ya bahari zimejaa ufukoni ambapo kuna neti ya voliboli iliyokitwa pale. Nyuma ya neti hii kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Mtaalamu aliyevaa sare za kazi za rangi nyeusi amesimama huku akiwatazama watu waliokujia huduma ambao wameketi kwenye viti vya chuma. Huku wakisuburi wakati wao wa kuhudumiwa. Mmoja wao ni mwanamke aliyebeba mtoto mchanga mapajani.

Feri moja yenye rangi ya samawati inayo maandishi anayasema, Jambo Mombasa na imefunguliwa mlango na iko kwenye bahari. Juu angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha, hivi karibuni.

Mwanaume aliyevaa kofia yenye madoadoa, fulana yenye rangi ya samawati na kaptura nyeusi anatembea ufukoni ambapo pamejaa takataka nyingi zilizoletwa na mawimbi ya bahari. Mbele yake kuna miti mbali mbali ikiwemo minazi na baharini kuna mashua mbili.

Msikiti wenye kuta za rangi nyeupe, ambao umezingirwa na mikebe iliyopandishia maua ya aina tofauti, umejengwa karibu na vyumba vingine vikiwemo vya gorofa. Juu angani, mawingu yameanza kutanda.

Wanawake wanne ambao ni mashabiki wa timu la futiboli la Gor-Mahia wamevaa jezi zao na wanatembea huku wakipiga gumzo, wawili wamevaa skafu shingoni huku wengine watatu wamebeba mikoba mabegani.

Mtu aliyevaa mavazi meusi amesimama ufukoni mwa bahari ambapo kuna boti moja na ua uliotengenezwa na mbao zenye rangi nyeupe na uliowekewa bango fulani. Juu angani mawingu yameanza kutanda.

Ndege nyeupe yenye madoadoa mekundu mkiani imetua kwenye uwanja wake. Watu wanaonekana wakitembea wakielekea kwenye chumba kilichoko maeneo haya na kuna mzungu mmoja anayepiga mwenzake picha.

Jengo kubwa la kitamaduni ambalo limeandikiwa jina juu ya mlango wake, limejengwa katikati ya nyumba mbili za ghorofa ambazo zinakuta za rangi nyeupe. Mbele yake kuna maua ambayo yamepandwa ndani ya makopo na kuna gari ambalo limeegeshwa karibu na maeneo hayo.

Eneo ambalo lina majengo yenye kuta za rangi nyeupe na paa za nyasi lina bwawa la maji la kuogelea katikati lake. Mahali hapa pana miavuli na viti vya mbao vya kujilaza na minazi imepandwa kwenye sehemu ya ardhi iliyokuwa na nyasi.

Mashua mbili ziko kwenye bahari na mtu aliyevaa fulana yenye rangi ya samawati ameinama ufukoni, ambapo kuna takataka nyingi zilizosombwa na mawimbi ya bahari. Juu mawingu yamanza kutanda.

Kanisa ambalo limewekewa msalaba wa yesu juu yake lina miti ya aina tofauti ikiwemo minazi mbele yake. Kando ya kanisa hili kuna nyumba ya ghorofa yenye muundo wa mviringo na juu angani mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Duka la mavazi ambalo limebeba aina tofauti za nguo kama vile kaptura, sketi na viatu vya ndani lina mwanamke aliyevaa fulana ya rangi ya manjano mbele yake. Kando ya duka hili kuna kibanda ambacho kina kiti kilichobeba magurudumu kando yake.

Wachezaji walio vaa jezi zenye rangi ya samawati wamesimama mbele ya mashabiki walioketi kwenye viti vyenye rangi nyeusi, nyekundu na za kijani. Wachezaji hawa wanaonekana kusikiliza mawaidha ya makocha wao.

Jengo la mwavuli lenye paa ya nyasi ambalo lina viti vya kujipumzisha chini lake lina miti ya aina tofauti ikiwemo minazi nyuma yake. Juu angani mawingu yameanza kutanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Takataka zilizosombwa na mawimbi ya bahari na mabaki ya mashua zilizoharibika yamejaa ufukoni ambapo kuna mtu mmoja anayetembea. Kwenye ufukwe huu pia kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Feri mbili zenye rangi ya samawati zimefika kwenye ukingo wa bahari. Moja yao iliyofika kitambo ina mlango ambayo umefunguliwa hadi kuguza chini na maaabiria wengi wakondani, huku nyingine ndio imefika na ndio inafungua mlango wake.

Mwanaume aliyevaa nguo za kitamaduni, amesimama kwenye ufukwe wa bahari, huku akitabasamu. Kuna mashua moja baharini na juu angani mawingu yameanza kutanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Wafuasi wa dini la Kiislamu waliovaa kanzu na vilemba kichwani na mzungu mmoja aliyevaa suruali wako ndani ya jengo za kuta zenye rangi nyeupe. Wafuasi hawa wako miguu mitupu na humu ndani kuna sanduku iliyofunikwa na kitambaa chenye rangi ya kijani na kuekewa mkufu wenye shanga.

Mashindano ya mchezo wa mpira wa kandanda yanafanyika ukani, huku mchezaji aliyevaa jezi yenye rangi ya samawati ana mpira mguuni na mwingine aliyevaa jezi yenye rangi ya manjano anamkaribia.

Mtaalamu aliyevaa shati lenye rangi nyeupe na kukaa nyuma ya meza ya mbao iliyobeba tarakilishi anazungumza na wanaume wanne walioketi kwenye viti vyeusi. Watu hawa wako ndani ya chumba kilichofungwa mlango na nyuma ya mtaalamu huyu kuna bango lililopachikwa ukutani lenye maandishi yanayosema Huduma Kenya.

Ndege yenye rangi nyeupe na madoadoa mekundu mkiani iko kwenye uwanja wake, mbele yake kuna magari mwili na mta𝑎𝑙amu fulani anayehudumia huku mwengine aliyevaa kofia na kizibao chenye rangi ya kijani na kubeba vifaa fulani mkononi akiikaribia.

Mashabiki wa mchezo wa mpira wa kandanda wamesimama wakisherehekea, huku wakiwa wameinua mikono yao. Wengi wao wamevaa jezi yenye mistari nyeupe na buluu na kuna mwanaume mmoja aliyevaa helmeti yenye rangi ya samawati na kubeba vuvuzela mkononi.

Sehemu ya ufukwe wa bahari ambayo pamewekewa vifaa vya mazoezi. Nyuma ya vifaa hivi kuna jengo lenye ukuta wa rangi nyeupe ambalo lina ndoo yenye rangi ya kijani mbele yake na kando lake kuna mahali pa kujipumzisha yenye kiti na meza ya mbao.

Wafuasi wa dini la kiislamu ambao wengi wao wamevaa kanzu na vilema kichwani wameketi chini huku wengine wao wakiwa wamesimama. Miongoni mwa watu hawa ambao wamesimama ni mwanaume fulani aliyevaa fulana yenye rangi tofauti na suruali yenye rangi nyekundu.

Wanawake waliovaa hijabu ambao ni wafuasi wa dini la Kiislamu wanaomba wakiwa wamefumba macho na kuinua mikono yao juu. Mmoja wao aliyovaa hijabu nyeupe amewekelea miwani yake juu ya kichwa.

Mashabiki wa mchezo wa kandanda wanashangilia timu zao wakiwa wamesimama, huku wengine wameketi. Moja ya timu hizi ina wachezaji waliovaa jezi zenye rangi ya kijani, na timu nyingine ina wachezaji waliovaa jezi rangi nyeupe na mistari ya samawati. Refa aliyevaa sare nyeusi, anashuhudia mchuano unaoendelea.

Sehemu ambayo ina bidhaa zenye sampuli tofauti kama vile meza, mapakacha na vikapu ina misitu na miti ya aina mbalimbali nyuma yake. Karibu na maeneo haya kuna mtu aliyevaa shati lenye rangi ya samawati na kujifungia mkanda ambaye anaonekana kwenye kioo cha nibu la gari fulani.

Jiwe kubwa liko karibu na jengo la mbao ambalo chini yake kumewekwa miavuli ya paa za nyasi. Jengo hili limezungukwa na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi na takataka nyingi zilizosombwa na mawimbi ya bahari ziko kwenye ufuko.

Takataka zilizosombwa na mawimbi ya bahari zimejaa ufukoni ambapo kuna nyumba kadhaa zenye kuta za rangi nyeupe zilizozingirwa na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi. Juu angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano ya mvua kunyesha hivi karibuni.

Ferry yenye rangi ya samawati iliyoko baharini inavukisha abiria na mizigo kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Mbele yake kuna miti ya aina tofauti na mabango mawili yaliyobeba maandishi fulani.

Tuktuk moja yenye rangi ya kijani na nyingine yenye rangi nyekundu zimeegeshwa mbele ya mwamvuli fulani ambao chini yake kumeegeshwa magari mengi ya aina tofauti. Nyuma ya mwamvuli huu kuna nyumba yenye paa nyeusi ambayo ina majengo mawili yenye kuta za rangi nyeupe.

Watu wengi waliohudhuria hafla flani wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati wengi wao wamevalia fulana sawia za rangi nyekundu zilizoandikwa maandishi meupe na mmoja wao mlemavu amebeba fimbo ya kutembea mkononi.

Gazeti lenye muonekano wa zamani ambalo limeandikwa jina na kuchapishwa juu yake lina michoro mitatu, katikati ya gazeti hili kuna anwani yenye maandishi makubwa yanayosema, History in Kenyan Mosque na chini yake kuna maandiko mengine.

Sehemu yenye vyumba virefu vya zamani ambayo ina njia katikati ya vyumba hivi ina tuktuk inayoendeshwa yenye rangi ya kijani. Kando ya barabara hii pia kuna magari mengi ambayo yameegeshwa.

Ndege kubwa yenye rangi nyeupe iliandikiwa jina Kenya Airways umefungwa mlango na mkiani wake kumepakwa rangi tatu za aina tofauti ambazo ni za kijani, nyekundu na nyeusi. Vinginevyo, ndege hii iko kwenye uwanja wake.

Mawimbi ya bahari yanayachapa ufuko wake ambapo kuna watu kadhaa hapo. Kwenye ufukwe huu pia kuna neti ya voliboli iliyokitwa karibu na miti ya aina mbalimbali ikiwemo minazi.

Watu wawili wameketi huku mwingine amesimama nje ya msikiti wenye kuta zenye rangi nyeupe ambao kando wake kuna nyumba yenye maandishi mengine juu yake. Mbele ya msikiti huu kuna tuktuk inayoendeshwa kwenye barabara iliyowekewa vyuma vyenye rangi ya manjano kando yake.

Mashua tatu zipo baharini ambapo watu wengi wanaogelelea. Mawimbi ya bahari yanaonekana mazito huku juu angani mawingu yametanda hadi kufunika jua. Hii ni dalili ya mvua kunyesha hivi karibuni.

Daladala iliyopambwa na michoro ya mtu mashuhuri aliyevaa miwani meusi na kuandikiwa maandishi fulani inaendeshwa kwenye barabara ambayo kando yake kuna nyumba refu ya ghorofa yenye kuta zenye rangi nyeupe.

Mashua nne zimeegeshwa kwenye ukingo wa bahari na katika ngambo nyingine ya bahari kuna vyumba virefu vya ghorofa na vingine vifupi vilivyozingirwa na miti ya aina tofauti. Juu angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Jengo la mbao ambalo limejengwa karibu na ufukwe wa bahari lina ua wenye matawi ya minazi. Nyuma yake kuna minazi mirefu na juu angani mawingu yajatanta ilihali jua haiwaki kuashiria kwamba masaa ni za jioni kwa sababu jua limeanza kuzama.

Watu wengi wamepiga foleni mbele ya mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyeupe na suruali nyeusi. Mwanaume huyu ambaye anaonekana ndiye mtaalamu anayefaa kuwahudumia ameketi chini ya hema na kuna meza iliyobeba karatasi na tarakilishi mbele yake.

Mtaalamu aliyevaa kizibao chenyei rangi tofauti na suruali nyeusi, amebeba vifaa viwili vyenye rangi ya manjano mikononi. Mbele yake kuna ndege yenye rangi nyeupe, ambayo imetua kwenye uwanja wake, na kuna malori mawili mekundu ambayo yanamwaga maji juu yake.

Nyumba ya ghorofa yenye kuta za rangi nyeupe lina bwawa la maji la kuogelea chini yake. Kando ya bwawa hili kuna viti vya mbao vya kujilaza ambavyo vimefunikwa na mwavuli na mbele lake kuna miti za aina mbalimbali ikiwemo minazi.

Sehemu ya barabara ambayo kando yake kuna mahali nyasi zimemea na karibu na nyasi hizi kuna miti zilizoota kwenye foleni moja. Miongoni mwa miti hii ni mnazi uliokuwa na urefu wa kupindukia.

Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyeupe anaweka vyakula kwenye pakiti ya karatasi huku akiwa amekaa juu ya meza yenye maankuli ya aina tofauti kama vile; maandazi, sambusa, na viazi vya kukarangwa. Kando yake kuna mvulana aliyevaa kofia nyekundu ambaye amesimama karibu na mabuyu.

Ndege nyeupe iliyofunguliwa mlango lina watu wanaozungumza ikiwemo mwanamke aliyevaa kizibao chenye rangi ya kijani na suruali nyekundu kando yake. Mbele ya aeroplane hii kuna kundi la watu waliosimama na kuinua bendera kadhaa ikiwemo bendera ya nchi ya Kenya.

Wafuasi wa dini ya kiislamu ambao wengi wao wamevaa kanzu na vilemba kichwani wanaondoka nje ya msikiti ambao unakuta ni ya rangi nyeupe. Sehemu hii pia kuna mabango miwili yenye maandishi na michoro fulani.

Watalii wanasafiriswa kwenye mashua ambayo iko kando ya ghalawa fulani. Kwenye ufuko wa bahari miti ya aina tofauti imemea na juu angani mawingu hayajatanda ilhali jua haiwaki kuashiria kwamba masaa za jioni kwa sababu jua limeanza kuzama.

Waendeshaji pikipiki wengi, wanaziendesha kwenye barabara konde, huku wakiwa wamevaa vizibao venye rangi ya kijani na wengine majaketi, kando ya barabara hii pia kuna watu ambao wanatembea, na miti mbalimbali zilizo mea.

Nyumba yenye ukuta wa rangi nyeupe uliobeba maandishi yanayosema Welcome to Diani Airport ina mchoro wa mti wa mnazi uliopandwa kwenye ufukwe wa bahari chini yake. Baharini humo pia kuna maandishi yanayosema Kenya Airports Authority , na mbele ya nyumba hiyo kuna mtu aliyesimama.

Boti lenye rangi nyeupe linaloitwa Bahati liko baharini huku mashua zingine ziko kwenye ukingo wa bahari hi, nyuma zao kuna vyumba virefu vyenye kuta za rangi nyeupe vilivyozingirwa na miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Ndege mbili zenye rangi nyeupe zilizopakwa mistari za rangi nyingine ziko katika uwanja wao, kando yao kuna nyumba yenye ina kuta yenye rangi nyeupe na paa lenye rangi nyekundu, juu ni mawingu yameanza kutanda.

Jengo la kupata huduma mbalimbali ambalo lina runinga na kamera ukutani lina watu wengi waliopiga foleni huku wakisuburi kuhudumiwa. Miongoni mwa waja hawa ni mwanaume aliyevaa kanzu na kilemba kichwani na mwingine aliyevaa jacket lenye rangi ya samawati na suruali nyeusi.

Sehemu iliyojengewa vyombo virefu vyeupe, imezingirwa na miti ya aina tofauti ikiwemo mnazi. Mahali hapa pia kuna bwawa la maji la kuogelea ambalo lina mwavuli mweupe kando yake uliofunika viti vya kujilaza chini wake.

Njiwa mdogo aliyefungua mdomo wake amesimama juu ya matawi yenye rangi ya kijani, angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Sehemu ambayo ina ua uliotengenezwa kwa mbao zenye rangi nyeupe, ina miti ya aina tofauti, ikiwemo minazi na maua yenye rangi ya kijani na manjano. Juu angani mawingu yametanda.

Watu wawili wanatembea ufukweni ambapo takataka nyingi zilisombwa na mawimbi ya bahari zimejaa, baharini kuna watu kadhaa wanaongelea na mashuwa zingine zimeendeshwa humo. Juu angani mawingu hayajatanda kuashiria siku njema yenye jua kali.

Mashua moja iko kwenye bahari ambayo ufukoni mwake kumekitwa neti ya voliboli. Mtu mmoja mwenye mavazi meusi amesimama kwenye ufukwe huu na juu angani mawingu yametanda kuashiria uwezekano ya mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Watu wengi wamesimama ndani ya jengo la kupata huduma mbalimbali kwa wananchi. Mwanaume fulani aliyevaa shati lenye rangi nyeupe, anamuonyesha mama aliyebeba mtoto msichana, aliyefunikwa na kitambaa maandishi fulani. Huku watu wengine wenye suti nyeusi wakiwa wamesimama kando yake.

Mwanaume aliyevaa kofia sweater na suruali nyeupe ameshikilia pasipoti ya rangi ya samawati kwenye mkono wake wa kulia na karatasi zingine kwenye mkono wake wa kushoto, nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa na watu watatu walioketi chini ya mwavuli.

Wataalamu wanaotoa huduma mbalimbali kwa wananchi, wameketi kwenye viti vyeusi huku wakitumia tarakilishi zilizowekwa juu ya meza yenye rangi ya hudhurungi. Nyuma yao kuna ukuta wenye maandishi yanayosema "Towards Service Excellence".

Miavuli mieupe imelazwa juu ya viti ambavyo viko kwenye ufukwe wa bahari ambayo ina majengo mawili yenye kuta zenye rangi nyeupe. Vyumba hivi vina paa za nyasi na mbele yao kuna minazi.

Watu wengi ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya kandanda wanatembea kwa pamoja huku wengine wakiwa wamevaa sare za kijani na kubeba vuvuzela mkononi. Mwengine anaonekana kupiga ngoma.

Basi la kusafirisha abiria lenye rangi ya kijani na maandishi mekundu ya, Cool, limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta cha, Rubis. Kando yake kuna basi lingine la kusafirisha mizigo ambalo linapita.

Vijana waliobeba bendera ya taifa la Kenya wanasheherekea huku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu. Watu wengi wanaonekana kujawa na furaha tele.

Pahali pa kutulia ambapo pameekwa viti vitatu na meza moja iliyoko nje ya ua yenye mbao yenye rangi nyeupe, sehemu hii pia pana mti mrefu ambao inaleta mwavuli na kuna bango lenye rangi nyeusi ambao limeandikwa maandishi fulani.

Jengo lakukaribisha wageni ambalo lina bango lenye maandishi, Karibu Amu Tamu na viti vingi vyekundu, mlangoni mwake kuna watu wengi wakiwemo waliovaa vizibao.

Bidhaa za michezo za watoto kama mwanasesere zilizowekwa juu ya meza na zingine kuwekwa chini kwenye sakafu. Kando ya meza hii kuna kiti chenye magurudumu ambacho hutumiwa kubebea watoto.

Watu waliokuja kuhudhuria hafla ya maombi wamejaa ugani huku mhubiri aliyevaa kanzu na suruali nyeusi na kusimama jukwani ameinua mkono wake wa kulia, kando yake kuna mwana muziki aliyesimama karibu na vipaza sauti.

Gari lenye rangi nyeupe la kusafirishia mizigo linaloitwa, Simpet limeegeshwa na mlango wake wa kulia umefunguliwa. Mwanaume aliyevaa kizibao amesimama kando yake na kuitazama kwa umakini.

Mchongo wa tembo uliopakwa rangi ya samawati na kuvalishwa mapambo umewekwa mbele ya jumba la kitamaduni. Nyuma la mchongo huu kuna kiti cha plastiki yenye rangi nyeupe.

Lori la kusafirisha mizigo inapiga kona kwenye barabara ambao kando yake imepandwa miti tofauti na nyaya za stima zimepita juu yake. Mawingu pia yameanza kutanda angani.

Sehemu ya mji uliobeba vyumba virefu vya ghorofa na vingine vifupi vya biashara, kuna barabara maeneo haya ambayo inatumika na vyombo vya kila aina vya usafirishaji wa ardhini, kando ya baraste hii kuna gari yaliyoegeshwa.

Wanaume wawili waliovaa suti wanasalimiana huku wakitabasamu. 𝐾ando yao kuna watu wawili wanaowatazama ambao wamevaa mavazi ya wanasheria. Kwa upande mwingine kuna polisi wenye sare nyeusi waliojikusanya.

Mwanamke aliyevalia miwani na shati ya kazi lenye rangi nyeupe na kola nyekundu, anazungumza na wanume wawili ambao ni wafanyakazi wenzake, kando yake kuna harimu anayetumia tarakilishi aliyevaa hijabu nyekundu.

Waislamu ambao wengi wao wamevaa kanzu na vilemba kichwani wametoa viatu na kuketi chini kwenye tandiko. Mmoja wao aliyevaa kanzu nyeusi anatoa hotuba, huku akiwa amesimama chini ya hema.

Michoro ya kitamaduni ya Kihindi yaliyoegemewa ukutani, watu wawili wamepanda farasi weusi, na kuna mwanamke mmoja aliyeshikilia mwanamme anayeonekana kuumwa na nyoka.

Msikiti unaoitwa, Manthri Mosque unakuta zenye rangi nyeupe na nyaya za stima zimepitishwa juu yake. Mbele yake kuna magari mawili yaliyoegeshwa na pikipiki moja inapita karibu na maeneo haya.

Wafuasi wa dini ya kiislamu waliovaa kanzu na vilemba kichwani wanatembea kwenye barabara wakiwa pamoja. Baraste hii imejengwa katikati ya vyumba virefu vya ghorofa na msichana mmoja mdogo anaonekana kama ameeka kitu mdomoni.

Meli moja nyeupe liko baharini huku vyumba vya wageni vilivyozingirwa na miti kadhaa viko karibu na ufukoni. Vinginevyo, majumba marefu yanaonekana kwa umbali.

Basi limeegeshwa barabarani lenye rangi ya kijani na mahandishi mekundu yasomwayo, Cool. Kioo chake cha nyuma kimeandikwa, Dash Derers na kuna kivuli ya mtu nyuma yake ambaye anaonekana akiwa amejishika kichwani.

Bwawa la kuogelea lililojengwa karibu na ufuo wa bahari. Mbele yake kuna viti vya kujilaza vyenye rangi ya samawati na miti ya minazi. Nyuma yake kuna nyani aliyeketi kwenye ua.

Mwanaume aliyevaa fulana nyekundu amesimama kwenye lango kuu la kanisa la katoliki linaloitwa Muyeye Catholic Church. Kanisa hili lina milango nyingine miwili na kuta zake ni za rangi nyeupe.

Ndege mbili nyeupe ziko katika uwanja wao. Nyuma yao kuna majengo matatu zenye paa za rangi nyeusi, nyekundu na nyingine yenye mistari nyekundu na meupe. Juu angani mawingu yameanza kutanda.

Vijana watatu wanaoonekana kuwa ni wavuvi wanapiga maraundi baharini kwenye boti yao wakiwa na imani ya kunyakua mapato mazuri siku hiyo. Wawili wanatazama majini huku mmoja akiwa ameinama chini.

Ndege yenye rangi nyeupe imefunguliwa mlango huku watu wawili mmoja wao akiwa amevaa kizibao chenye rangi ya kijani wamesimama kando yake, nyuma yake kuna lori nyekundu na mbele yake kuna mtu aliyevaa suruali nyeusi anayeikaribia.

Wafuasi wa dini la kiislamu ambao wengi wao wamevaa kanzu na vilemba vichwani wanahudhuria ibada msikitini, huku mmoja wao akiwa amesimama jukwani akihubiri.

Kijana mmoja ameketi chini ya mwavuli huku mwengine amesimama wima. Mbele yao kuna pikipiki mbili moja nyeusi na ingine nyekundu na mtu aliyevaa shati lenye rangi ya samawati na kufunga mkanda anaonekakana kwenye kioo cha lebu cha gari iliyoko karibu na mazingira yale.

Mawimbi ya bahari yanayochapa ufuko, huku mawingu yametanda juu angani hadi kufunika jua ambayo miale yake yanaonekana kwa umbali. Kutanda kwa mawingu haya yanaashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi karibuni.

Miavuli yenye paa za nyasi zimewekwa ufukweni mwa bahari, huku nyuma yao kuna miti kadhaa ikiwemo minazi. Angani mawingu yameanza kutanda kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi karibuni.

Mawimbi ya bahari yanachapa ufuko mwake. Mashua moja imebaki baharini, na angani mawingu yameanza kutanda na kuyafunika miale ya jua kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi karibuni.

Duka la nguo lililobeba sampuli tofauti ya taulo iliyobanwa na kupangwa vizuri kabatini ambapo bei zao zimeandikwa kwa karatasi na kupachikwa chini ya kila aina. Kuna baadhi zina gharimu shilingi mia tisa tisini na tano.

Jumba la kifahari ambalo lina muonekano wa kiutamaduni liitwalo Baab shre Saminarayan linalo mchongo wa tembo mlangoni na watu wanaotaka kuingia humo.

Jengo la kutoa huduma kwa wananchi ambalo lina sehemu zilizogawishwa kwa wataalamu. Kwa ofisi moja, mwanamke anazungumza na juu ya kichwa yake kuna picha ya rais wa taifa la kenya.

Nyayo za mnyama mkubwa ambazo zinawezekano mkubwa kuwa za mbwa zimejipangika kwenye mstari mmoja ufukoni mwa bahari. Kwenye ufuko huu pia kuna uchafu ambayo yamesombwa na mawimbi ya bahari.

Kanisa lenye viti vyeusi na msalaba wa yesu uliowekwa kwenye altare limewekewa mapambo kwenye viti vyake na kufunganishiwa mabaluni kwenye ukuta wake. Ndani humu mna mtu mwenye amevaa fulana nyekundu.

Mawimbi ya bahari yanachapa ufukwe chake ambapo kando yake kuna miti ya aina tofauti ikiwemo minazi juu angani mawingu haijatanda na miyale ya jua inafika baharini.

Watu watano wamesimama mbele ya jumba la kiislamu lilitwalo, Masjid Safar. Miongoni mwao kuna polisi wawili waliovaa sare zao, na kuna mmoja amebeba bunduki kwenye mkono wake wa kulia. Mja mmoja anarekodiwa akitoa habari.

Treni la kusafirishia abiria linapita kando ya uwanja ambao nyasi zimemea na ng'ambo ile nyingine pana miti ya aina sawa ambayo imepandwa kwa mstari moja.

Mwanaume aliyevaa fulana yenye rangi ya samawati na kaptura nyeusi anatembea ufukoni mwa bahari ambapo pana neti ya voliboli iliyokuwa kando ya miti ya aina tofauti ikiwemo minazi.

Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyeupe anaashiria kwa vidole maandishi ya kijani yaliyoandikwa kwenye bango ambalo liko mbele yake maandishi haya yanasomwa kama, The mosque of Jesus Christ son of Mary.

Wafuasi wa dini la kislamu wanaomba huku wakiwa wamepiga magoti na kueka vichwa vyao kwenye matandiko yao, wengine wao wamevaa kanzu na vilemba huku kuna watu wengine ambao wamesimama kando yao.

Mwanaume aliyevaa kanzu na kilemba kichwani anamsaidia mvulani fulani kuvukisha mbuzi waliotiwa alama barabarani, nyuma yao kuna magari yanayopita na mtu anayeonekana kushika mbuzi mmoja mweusi shingoni.

Wafwasi wa dini la Kiislamu waliovaa kanzu na vilemba kichwani wamo ndani ya msikiti na wanaomba wakiwa wameinamisha vichwa vyao. Wote wamesimama na kuangalia upande mmoja pia.

Mawimbi ya bahari yanachapa ufukwe mwake ambapo pana mawe yenye misitu juu yake. Kwenye ufukwe huu pia kuna vyumba na miavuli yenye paa ya nyasi iliyozingirwa na miti kadhaa ikiwemo minazi.

Waumini wa kikristo wanahudhuria ibada ya mchana huku wakiwa wamesimama wima na kutazama mbele kanisani. Wengine wao wanaonekana kuacha viti vyao na kupiga foleni.

Msikiti mweupe unaoitwa Magrid Mosque una vyumba vya ghorofa kando yake vyenye rangi tofauti. Pembeni mwa baraste iliyoko kwenye mazingira haya kuna tuktuk na magari mengi yaliyoegeshwa.

Nyumba yenye kuta zenye rangi nyeupe ambayo imeshikanishwa na jengo lenye paa ya nyasi iliyo na viti vya mbao. Mbele ya nyumba hii kuna minazi yaliyomea karibu na ufuko wa bahari.

Wanawake watano waliovaa hijabu wanatabasamu huku wakipigwa picha, nyuma yao kuna bango lililokuwa na mchoro wa mahirimu watatu waliovalia hijabu na chini yao imeandikwa hijabi nation.

Mwanaume aliyevaa kofia lenye madoadoa na shati lenye rangi ya samawati anatembea ufukoni mwa bahari. Mawingu yameanza kutanda na kuna mtu na huko mbele aliyevaa shati lenye rangi ya buluu na kaptula nyeusi.

Dereva mmoja anaendesha gari ambalo lina kreni mbele yake na kusaidia kuingiza shehena ya mizigo ndani ya basi la usafirishaji, kuna mwanaume aliyevaa kizibao ambaye anashuhudia yote haya ambayo yanaendelea.

Ndege nyeupe yenye madoadoa mekundu mkiani imetua kwenye uwanja wake. Abiria wengi wameshuka na wameanza kutembea wakielekea kwenye chumba kilichokuwa maeneo haya. kando ya ndege kuna lori ambalo limeegeshwa.

Watu wawili wako kwenye boti iliyoko majini. Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe amesimama, huku mwanamke aliyevaa kofia na rinda lenye madoadoa ameketi. Mbele yao kuna misitu, na minazi inaonekana kwa umbali.

Bwawa la maji la kuogelea lililozingirwa na miti kadha ikiwemo minazi, lina sehemu ya kutulia na kuota jua. Wazungu wawili wanaonekana wakiwa wameketi chini na kupiga gumzo huku angani hakuna mawingu kuashiria mchana bora.

Sehemu ambayo nyasi imemesehwa na njia konde iliyotengenezwa kwa mawe, imejengewa jengo fulani lililotumika kuhifadhi bidhaa fulani. Chini yake, mbele ya sehemu hii, kuna miti ya minazi iliyomea kwenye ufukwe wa bahari.

Bwawa la kuogelea ambalo lina viti vyeupe pembeni mwake, limezingirwa na miti tofauti ya kuleta hewa safi na mwavuli kwa wanaoburudika. Kuna sehemu zingine ambazo zimepandishwa nyasi.

Sehemu ya kupunga hewa ambayo ina viti vinne katika kila meza na vyuma viwili vilivyobeba taa mbili. Mbele ya mahali hapa pana bwawa la kuogelea ambalo lina jengo la kumpumzika kando lake lililokuwa na paa iliyotengenezwa na nyasi zilizokauka.

Mtaro uliochimbwa karibu na barabra umejaa maji na mbele yake kuna nyumba yenye ukuta wa rangi nyeupe iliozingirwa. Kando ya baraste kuna kijana aliyevaa kizibao ambaye amesimamisha pikipiki yake pale.

Hekalu linaloitwa Baps Swaminarayan lililojengwa katikati ya nyumba mbili ya ghorofa lina watu mbele ya mlango wake. Vinginevyo kuna magari mawili yaliyoegeshwa nje yenye rangi ya samawati na nyingine yenye rangi nyeupe.

Dereva wa gari aina ya tuktuk aliyevaa shati lenye rangi ya samawati anasafirisha abiria mmoja aliyevaa mavazi meupe yenye laini nyekundu. Tuktuk hii imeandikwa jina Uber.

Kanisa lenye kuta zenye rangi nyeupe, na lango kuu lenye rangi nyeusi. Ambalo limeandikwa, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Juu ya geti hili, kumewekwa seng'enge.

Wanakijiji wamehudhuria hafla mbele ya nyumba ya udongo, na wanaonekana kujiburudisha kwa kusakata densi. Wanaume na wanawake kwa pamoja, wako katika sherehe hii, na hata wake wazee waliovaa kitambaa kichwani na kamisi kiunoni.

Mvulana na wasichana waliovaa nguo za kitamaduni wanacheza katika tamasha lililoandaliwa kijijini. Watu waliohudhuria hafla hii wameketi chini la hema lenye paa nyeupe.

Mwanaume aliyevaa kaptura, fulana nyeupe na kofia nyekundu aliyeketi kwenye pikipiki yenye kikalio cheusi anaongea na mtu mwingine aliyeketi kwenye pikipiki yake, kuna tuktuk mbele yake pia.

Msichana aliyevaa blauzi nyeupe na kubeba mkoba begani ameketi kwenye kiti cheusi na kuzungumza na mtaalamu wa kiume anayeshughulikia mambo ya afya. Mtaalamu huyu anatumia tarakilishi yake.

Mashua mbili zilizotiwa bendera za nchi ziko kwenye ukingo wa bahari na zimebeba abiria. Wanawake wawili bado hawajaingia ndani zao, na juu angani yametanda mawingu kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha.

Watu wengi waliojawa na furaha tele wanasherehekea, huku wengine wao wakiwa wamebeba bendera ya kitaifa ya Kenya. Wengi wao wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa jina Kenya pia.

Wafwasi wa dini la kiislamu waliova kanzu na vilemba kichwani wamesimama mbele ya msikiti wao ambao umewekwa maridadi kuashiria uwezekano wa kuwepo kwa hafla flani.

Daladala yenye rangi ya samawati inaendeshwa kwenye barabara na mbele yake kuna tuktuk, pikipiki na magari mengine. Kando ya baraste hii kuna jengo kubwa ambalo ni kanisa linaloitwa, Mombasa Pentecostal Church.

Jengo la baharini lililowekwa paa la nyasi lina sehemu pa kutulia na kuketi iliyowekwa viti na meza kadhaa. Mahali hapa pamezingirwa na miti ya aina tofauti yakiwemo minazi mirefu.

Feri mbili zilizowabeba abiria na magari kadhaa zimeweza kuwafikisha kwenye ng'ambo nyingine wakiwa salama. Wengine wao wanaonekana wakitembea huku wengine wakiendesha magari yao.

Uchafu wa bahari umeenea ufukoni ambapo pana majengo yenye paa za nyasi. Kando yao kuna miti tofauti ikiwemo minazi na kuna kiti cheupe kilichokuwa mbele ya jengo moja.

Mashua yenye jina monsoon imebeba abiria wengi na juu yake kumewekwa bendera ya nchi ya Kenya. Angani hakuna mawingu kuashiria siku njema yenye utulivu na jua kali.

Wanaume wanne waliohudhuria hafla fulani wanasherehekea huku wakiwa wamesimama na nyuma yao kuna waja ambao wameketi chini. Mmoja wa wanaume hawa amevaa kofia, fulana nyeusi na amefunga bendera ya Kenya shingoni mwake.

Feri zilizobeba mizigo na abiria ziko karibu kufika kwenye ng’ambo nyingine ya bahari. Miongoni wa mizigo hii ni magari na kuna feri mbili ambazo zina rangi ya samawati. Bahari imetulia na mawimbi ni mepesi.

Wafuasi wa dini la Kiislamu ambao wengi wao wamevaa kanzu na vilemba kichwani wamesimama mbele ya msikiti. Polisi wengine wanaonekana karibu na maeneo haya na kuna mfuasi mmoja ambaye anazungumza na askari mwingine.

Shule inayoitwa The Coast Academy ambayo ina kuta zilizopakwa rangi nyeupe na sehemu zingine hata geti yake rangi ya samawati. Vinginevyo nambari ya hamsini imeamdikwa juu ya maandishi ya jina yake.

Wachezaji waliovaa fulana zenye rangi nyeupe juu ya jezi zao wanasherehekea ushindi wao huku wakiwa wamebeba kikombe walichukua wakigombea juu. Wengine wao wanaonekana wakisambaza furaha hii kwa mashabiki.

Duka la mavazi lililo beba taulo rangi tofauti, sketi za kupendeza na suti nyeusi vinginevyo kuna mishipi yenye sampuli tofauti iliokusanywa pamoja nakuwekwa katika sehemu spesheli.

Kanisa lenye ukuta mweupe inaloitwa trinity baptist church ambayo imejengwa kwenye eneo la Ukunda lina mlango yenye rangi nyekundu ambao umefungwa.

Ndege nyeupe yenye madoadoa mekundu mkiani inayoitwa Jambojet.com iko katika uwanja wake. Mtaalamu mmoja anakaguwa magurudumu yake ya mbele huku mwingine akikaribia kwa gari.

Wasichana wa timu mbili za mpira wa kikapu wanachuana. Wachezaji wa timu moja wamevalia sare zenye rangi ya samawati na wengine wana sare nyekundu. Kuna mashabiki wengi walioshiriki mashindano haya.

Barabara iliyogawishwa katikati ili kutengeneza sehemu mbili, moja ya magari na nyingine ya watu wanaotembea, imewekewa taa. Mbele ya barabara hili panaonekana milima na mabonde.

Sinia pana la chuma lililobeba matunda yaliyokatwa kwa utaratibu na mengine kuekwa ndani ya bakuli ya glasi limewekwa juu ya meza yenye rangi nyeusi, ambayo imebeba pia feni na sahani zingine.

Wanaume wawili wako ufuoni mwa bahari, mmoja wao aliyevaa kaptura nyekundu na kifua wazi amesimama huku mwengine aliyevaa shati lenye rangi nyeupe ameinama. Angani hakuna mawingu kuashiria mchana bora.

Duka la kuuza vifaa vya kielektroniki kama vile televisheni, mikrowevu na friji. Runinga hizi zimepangwa kwa njia ya utaratibu kulingana unene wao na kuna watu wanaoonekana kuingia ndani ya duka hili na huko mbele.

Lori lililobeba shehena linapiga kona kwenye barabara. Mizigo ile ambao inasafirisha, imeekwa ndani ya visanduku vya mbao na kufungwa kwa kamba. Nyuma yake kuna mlima ambao umejawa na misitu.

Mashabiki wameketi na wengine wamesimama huku wakitazama mchuano wa mchezo wa kandanda unaofanyika uwanjani. Mojawapo ya timu hizi imevaa jezi nyekundu na nyingine imevaa jezi yenye rangi ya manjano.

Pikipiki moja nyekundu imeegeshwa ukutani na mtu aliyevaa shati lenye rangi ya samawati na kufunga mkanda, anaonekana kwenye kioo cha nembo cha gari ambalo limepakiwa katika mazingira yale. Mahali hapa pana barabara mbovu na mashimo yaliyojaa maji.

Ukuta uliopakwa rangi kadhaa kama vile ya kijani, nyeupe, na nyeusi umewekewa bango ambalo lina kusudiwa kuwaonya watu dhidi ya kutembea maeneo haya kwa sababu sehemu hii yanafanyiwa ujenzi.

Watu wanatembea kwenye barabara iliyozingirwa na vyumba virefu vya ghorofa. Vijana wanaomiliki baiskeli wameketi pembeni mwa nyumba moja huku tuktuk lenye rangi ya manjano inaendeshwa kwenye baraste hii.

Watu wawili wamesimama kwenye ukingo wa bahari ambao una miti kadhaa na hata minazi inaonekana kwa umbali. Ufukoni humu pia kuna majengo yenye paa za manjani zilizokauka.

Jua limeanza kuzama huku boti moja linaonekana kwenye bahari ambayo imeanza kutulia. Ufukoni mwa bahari hii kuna wayo na alama za viatu nyingi pia.

Mwanamke shabiki wa timu la Bandari FC amevaa jaketi cheusi na jezi la timu hilo. Mkononi amebeba skafu iliyoandikwa jina lao.

Ziwa pana lenye minazi mingi ukingoni mwake iliyomea kwenye ardhi yenye nyasi nyingi, mawingu yametawanyika angani kuashiria siku njema yenye utulivu na jua kali.

Msikiti ambao una kuta zenye rangi za manjano umepitishiwa nyaya za stima na kuekewa taa za barabara kando yake kuna nyumba moja ya ghorofa ambayo iko karibu na msikiti huu na mlangoni mwake pana kitanda cha mbao.

Mji lenye majumba mengi ya ghorofa ambayo yana kuta na paa zenye rangi tofauti. Mawingu yameanza kutanda juu angani kuashiria uwezekano wa mvua kuanza kunyesha hivi karibuni.

Ndege nyeupe na yenye rangi nyekundu mkiani ambayo imeandikwa Jambojet.com imetua kwenye uwanja wake. Watu wawili wanashuka huku gari moja linaiongezea mafuta. Wataalamu waliovaa sare za rangi ya kijani wanahakikisha hiyo eropleni iko katika hali inayofaa.

Waislamu wengi wanaomba kwenye uwanja mpana, huku wakiwa wamepiga magoti huku wakiweka vichwa kwenye matandiko yao, kuna wengine wameketi vitini na kuna magari yaliyoegeshwa kando ya uga huu.

Bango lililobeba maandishi yanayotoa maelekezo kuhusu kanisa ya Mombasa Afrika Gospel Church linaonyesha masaa tofauti ya ibada na njia inayoelekeza waumini kufika sehemu pale pa mahubiri vinginevyo inaonyesha anwani na nambari mbili za simu.

Feri mbili zenye rangi ya samawati zilizojawa na abiria ziko karibu kufika ng'ambo nyingine. Vyumba vingi vya kazi na vya kuishi pia vinaonekana kwa umbali.

Kanisa pana lenye paa jekundu linaloitwa, Shilo Celebration Churches lina mlango wenye rangi ya samawati ulioachwa wazi. Juu ya jina lake kuna alama nyeupe ya msalaba wa Yesu, na kando ya kanisa hili kuna mti mrefu.

Kijani aliyevalia nguo za kitamaduni na kofia kichwani anatabasamu huku akiwa amesimama ufukoni mwa bahari. Ngalawa moja inaonekana kwa mbali na mawingu yameanza kutanda angani.

Bahari imeleta uchafu mwingi ufukoni ambapo pana sehemu pa kukalia yenye viti vya mbao. Kando ya sehemu hii kuna miti ya minazi na majengo mengine yenye paa ya nyasi.

Mawimbi ya bahari yanayachapa ufuko na kuleta uchafu mwingi humo, mashua moja iko baharini na mawingu yameanza kutanda juu angani kuashiria uwezekano wa mvua kuonyesha.

Saa ni ya jioni na watu wanatembea ufukoni mwa bahari huku wengine wakishuka nje ya motaboti . Waja wengine wawili wanaogelea huku wengine wakiwa ndani ya mashua zilizopaki baharini.

Nyumba iliojengwa karibu na ufuko wa bahari yenye kuta wa rangi nyeupe na jengo yenye paa ya nyasi iliokwa mbele yake imezingirwa na miti kadhaa ikiwemo minazi.

Taa za barabara zimewashwa kwa sababu masaa ni za usiku na watu wawili wanaonekana wakitembea maeneo haya. Tuktuk mbili, moja yenye rangi ya manjano na nyingine nyekundu zinavuka barabara. Pembeni mwa baraste hii pana majumba marefu.

Sanamu za kitamaduni za kihindi, zilizobeba kiumbe chenye rangi ya samawati, kinachoshikwa mguu na mwanamke. Huku ikiwa kimejilaza juu ya joka lenye vichwa vitano.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi meusi anatembea ufukoni huku boti moja ikiwa baharini. Mawingu yameanza kutanda juu angani kuashiria uwezekano wa mvua kunyesha hivi katibuni.

Wafuasi wa dini ya Kiislamu waliovaa kanzu na vilemba wanaomba wakiwa wamepiga magoti na kuweka vichwa vyao chini ya sakafu ambapo wametandikia vitambaa.

Timu mbili za voliboli zinachuana, huku wachezaji watatu kutoka pande tofauti, wanaruka juu kuufikia mpira. Wagombeaji wawili ni wa timu moja na mwingine ni wa timu tofauti. Mashabiki wengi wanashuhudia mashindano haya.

Kanisa la Mombasa linaloitwa, Ziwani Pentecostal Assemblies of God ambalo lina mlango mweupe uliofungwa. Mwanaume aliyevaa shati nyeupe anatembea mbele ya kanisa hilo na mtoto amevaa kaptura nyeusi anacheza mbele yake.

Mavazi kadhaa tofauti yamewekwa chini ya hema lenye rangi nyekundu na mwanaume mmoja anaonekana akikagua rinda zilizowekwa kwenye chuma hapo kando. Mbele yake kuna mwanamke anayeonekana kuwa ni muuzaji na mwanaume anaonekana kuwa ni mnunuzi wakijadiliana.